Mwanaume akishikilia kitu kinacho husiana na kilimo cha minyoo, kilimo cha minyoo ni sehemu ya kilimo hai kihusisha uzalishaji wa mbolea asilia ambayo ni muhimu kwa afya ya udongo na mimea, bidhaa na huduma zinazohusiana na mbolea kama hizi zinaweza kupatikana au kuuzwa kupitia maduka ya mbolea.

Mwanamke akipanga bidhaa kwenye rafu ndani ya duka la bidhaa za kilimo na mifugo, kutoka kwenye rafu iliyo jaa bidhaa mbalimbali ambazo hutumika katika kilimo na ufugaji kama vile dawa za wanyama mbolea na pembejeo za kilimo.

Mkulima akiwa kwenye shamba dogo akiwa anapanda migomba, eneo la nyuma limejaa vichaka na miti mirefu yenye rangi ya kijani, ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingiza kipato.

Mtu akiwa amesimama pembeni mwa gari lililobeba mananasi mengi ambayo yametoka kuvunwa shambani. Kilimo cha nanasi ni kilimo kinachotumiwa na wakulima kama zao la biashara ili kuweza kujipatia kipato.

Mkulima akiwa katikati ya shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani, nyanya hizo baadhi zikiwa zimeiva na nyingine bado. Nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba kubwa la mapapai yenye ardhi nyekundu, shamba hilo lililojaa miti ya mipapai ambayo bado hayajaiva: mapapai hutumiwa kama zao la biashara kwa wakulima ili kuweza kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mahindi, mtu akiwa amesimama akishikilia baadhi ya mimea hiyo. Mahindi hutumika kama zao la biashara kwa wakulima, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa katika eneo la shamba lenye ardhi ya kijani viazi vingi wakiwa wamevivuna wakivifungasha katika viroba vyenye rangi ya kijani na nyeupe, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa wakulima hutumia viazi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa katikati ya shamba lenye mimea ya rangi ya kijani na ardhi yenye udongo mwekundu. Matikiti mengi yakimzunguka chini ikiashiria ametoka kuvuna matikiti hayo. Tikiti ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Èneo kubwa la shamba, watu mbalimbali wakiwa katika eneo hilo wakiwa wanakusanya mahindi tayari kwa ajili ya kwenda kuyauza. Zao la mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye mimea yenye rangi ya kijani yenye miti mirefu, migomba hii husaidia kuzalisha ndizi, ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la shamba lililozungukwa na nyasi na vitunguu vingi ambavyo vilishavunwa. Vitunguu ni soko la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingiza kipato kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Kundi la watu mbalimbali wakipakia ndizi katika kontena zilizoandaliwa kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine ya mauzo. Ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu mbalimbali wakipakia mafungu makubwa ya vitunguu ambayo yametoka kuvunwa. Zao hili la vitunguu ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa amesimama juu ya mahindi mengi yanayomzunguka, mahindi hayo yakiwa yametoka kuvunwa katika shamba. Mahindi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kupata kipato.

Mwanaume akiwa katika shamba lililozungukwa na mimea na miti yenye rangi ya kijani; akiwa ameshikilia viazi mkononi, hii inaashiria viazi hutumika kama zao la biashara kwa wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Karoti nyingi zilizolazwa kwenye ardhi

Nyanya nyingi zilizokuwa zimepangwa tayari kwa ajili ya kuuza, eneo la pembeni kuna mimea yenye rangi ya kijani ikiotea, hii inaashiria zao la nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingiza kipato.

Mkulima akiwa katika shamba la mananasi akiwa ametoka kuvuna mananai mengi tayari ameyapakia katika kontena za rangi ya bluu na nyeusi. Mananasi ni kilimo ama zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba la mapapai, baadhi ya mapapai yakiwa yamedondoka chini. Hii inaashiria kilimo cha mapapai katika shamba hili. Kilimo cha papai ni kilimo muhimu kwa wakulima wakitumia kwa ajili ya kuuza na kupata kipato kama zao la biashara.

Eneo kubwa la mashamba ya migomba yenye rangi ya kijani na ndizi ambazo hazijakwiva bado. Wakulima hutumia ndizi kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Mtu akiwa ameshikiria hoho kwenye mikono yake, akiwa kwenye ardhi ya shambani, ikiwa imezungukwa na mimea yenye rangi ya kijani, viroba viwili vikiwa vimekusanya hoho za kutosha tayari kwaajili ya kwenda kuuzwa, hoho hutumia kama zao la biashara kwa wakulima ili kujipatia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa wanaandaa nyanya katika makontena mbalimbali, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwaajili ya kujiingizia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanya hoho katika vikapu mbalimbali, hii inaonyesha uzalishaji wa hoho katika eneo hili ambapo wakulima hutumia hoho, kama zao la biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu wawili wakiwa kwenye shamba la mahindi wakitoa mahindi, kwenye shamba hilo ili kwa ajili ya kuzipakia tayari kwenda kuuzwa, mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la shamba kubwa la mananasi, mananasi hayo ambayo yameshavunwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa, wakulima hutumia zao la mananasi kama zao la biashara, kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba la matango, matango hayo yaliyolimwa katika eneo la shamba lenye mimea ya kijani. Mtu akishika tango mojawapo, ikiashiria tango ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye ardhi yenye mimea kijani na barabara iliyonyooka yenye rangi ya udongo mwekundu. Kontena za nyanya ambazo zimesha vunwa zimewekwa pembeni tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa. Zao la nyanya linatumika na wakulima kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanapakia viazi katika viroba, tayari kwa ajili ya kupakia kwenye gari na kupelekwa katika soko kwa ajili ya kuuza. Wakulima hutumia zao la viazi kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo kubwa la shamba, watu kwa mbali wakivuna viazi, viazi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Kundi la watu wakiwa wanapakia mananasi mengi katika makontena. Nanasi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la shamba la migomba mingi, ambayo imewekwa katika eneo hilo la shamba ,ndizi hizo tayari kwaajili ya kwenda kuuzwa. Ndizi ni zao la biashara ambalo hutumiwa na wakulima kwaajili yakujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa katika eneo la kijijini mahindi mengi yakiwa chini yake, mengine akiwa ame yashikilia mkononi ambayo yametoka kuvunwa shambani. Hii inaashiria wakulima hutumia zao la mahindi kama zao la biashara ili kujiingizia kipato.

Mwanamke akiwa katika juu ya mavuno ya mahindi mengi yaliyoko chini ambayo yameshavunwa, kwa nyuma kukiwa na shamba kubwa la mahindi, mahindi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kuwaingizia kipato.

Eneo la shamba lenye nyanya ambazo hazijakwiva, mama akiwa ameshika kontena akija kukagua au kuvuna baadhi ya nyanya ambazo zimeiva, nyanya ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima, kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Watu mbalimbali wakiwa kwenye ardhi wakivuna viazi mbalimbali, viazi ni zao la kibiashara linalotumiwa na wakulima mbalimbali kwa ajili ya kujiingiza kipato.

Eneo kubwa la shamba lenye ardhi yenye mimea ya kijani na barabara nyembamba yenye rangi ya udongo mwekundu, mkulima huyo akiwa ameshika matikiti yaliyotoka kuvunwa shambani. Hii inaashiria mkulima huyu anatumia matikiti kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Eneo la shamba la nyanya, zikiwa nyingine zimekwiva tayari kwa ajili ya kwenda kuvunwa, na nyingine zikiwa bado, shamba hili lenye mimea ya kijani, nyanya hutumika kama zao la biashara na wakulima, ili kuweza kujiingizia kipato.

Kundi la watu wakiwa wanapakia viazi vingi vilivyo chini tayari kwa ajili ya kwenda sokoni na kuuzwa, viazi ni zao la biashara yanayotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujiingizia kipato.

Eneo la nje ya nyumba, migomba na miti mbalimbali iliyokuwa imeoteshwa katika eneo hilo, migomba iliyozaa ndizi ambazo bado hazijakwiva, ndizi ni zao la biashara linalotumiwa na wakulima kwa ajili ya kujipatia kipato.

Mimea hii iliyopo katika mfumo wa bomba zinazopitisha maji. Mimea hii inakua kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo. Kilimo hicho kinaitwa kilimo cha haidroponin kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Eneo kubwa la shamba ambalo linaandaliwa kwa ajili ya kulimwa, trekta likipita kwenye eneo hilo kwa ajili ya kusawazisha na kuandaa eneo la shamba tayari kwa ajili ya kulimwa.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ili kusaidia ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Ardhi ya shamba iliyozungukwa na trekta kwa ajili ya kuandaa shamba hilo. Trekta inarahisisha kazi kwa wakulima katika kipindi cha kilimo, kwa kuandaa eneo la shamba Kwa mfumo mzuri.

Mahine ya kilimo hutumika kulima ardhi kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda na kuchanganya mabaki ya mimea ama udongo, inafaa kwa kazi za kulima nzito na kuandaa udongo wenye mabaki mengi ya mimea.

Eneo kubwa la shamba la mahindi, shamba hili linaonesha mahindi tofauti tofauti yakiwa yamelimwa kwenye shamba hilo, mahindi ji chanzo cha chakula kinachotumiwa kutoa chakula kama unga unaotumika kupikia ugali.

Watu mbalimbali wakiwa wanapanda mti katika eneo lililo tambarare na kukosa miti. Hii inaonesha umuhimu wa mti katika eneo hili litasaidia kuleta hali ya hewa nzuri, lakini pia kuimarisha ardhi.

Shughuli za kilimo cha mpunga ambazo zinaweza kuhusishwa na sekta ya misitu, kwa upana wake wa usimamizi wa ardhi na rasilimali asili. Kilimo chake kinaweza kuangukia chini ya usimamizi mpana wa rasilimali za ardhi za mazingira, ambapo mara nyingi hushirikiana na kanuni za misitu katika uhifadhi wa udongo maji na matumizi endelevu ya ardhi.

Mabomba yenye mimea yenye rangi ya kijani, mabomba haya yanapitisha maji kwa ajili ya ukuaji wa hiyo mimea, kilimo hichi ni kilimo cha "hydroponiki" kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba, hiki ni kilimo cha haidroponi, kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia mabomba yanayopitisha maji chini ya mabomba hayo. Hiki kilimo cha haidroponi kinahusisha mimea kutumia maji na bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo kwenye mabomba, ikikuwa kwa mfumo wa haidroponic, unaohusisha ukuaji wa mmea kwakutumia maji yanayopita ndani ya mabomba hayo. Mfumo huu wa haidroponic unaohusisha ukuaji wa mmea bila kutumia udogo.

Mimea inayokua ndani ya mabomba yanayopitisha maji, ambayo husaidia mimea hiyo kukua bila kutumia udongo. Kilimo hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponi kinachosaidia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Sehemu ya mimea ambayo inakua kwa kutumia mabomba yanaopitisha maji, chini ya mimea hiyo ili kuiwezesha kukua. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa kilimo cha haidroponi, unaotumia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea yenye rangi ya kijani yaliyondani ya mabomba, mfumo huu ni mfumo wa ukuzaji wa mimea kwa kutumia maji huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea inayokuwa ndani ya mabomba yanayopitisha maji, mimea hii hukua kwa kutumia maji. Hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji, bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba hii inaashiria kilimo cha haidroponiki ambapo mimea huwekwa katika mfumo wa mabomba; maji hupita na kuhakikisha mimea hiyo inapata maji na kukua, kilimo hiki cha haidroponiki hujihusisha na ukuaji wa mimea bila kihusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba inayo ruhusu kupita maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinacho husisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba, mimea hii inakua kwa mfumo wa maji bila kutumia udongo. Kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanaruhusu kupita maji ili mimea hiyo iweze kukua. Kilimo hichi ni kilimo cha hydroponiki kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea ikiwa katika kontena linalopitisha maji katika bomba nyeusi, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa kihaidroponi. Haidroponi ni mfumo wa kukuza mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya bomba inayo pitisha maji ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukuwa ,mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa kilimo cha hydroponik unao husisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ambayo huwezesha mimea hiyo kukua kwa kutumia maji. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponi inaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia dongo.

Mimea inayokuwa ndani ya mabomba yanayopitisha maji, mimea hii hukua kwa kutumia maji. Hiki ni kilimo cha haidroponi, inahusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ili kuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinacho husisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji. Mabomba haya hupitisha maji na husaidia ukuaji wa mimea. Kilimo hichi ni kilimo cha haidroponi kinachoweza kukuza mimea bila kuhusisha udongo.

Mfumo wa ukuaji wa mimea kwa kutumia mabomba yanayopitisha maji, hiki ni kilimo cha haidroponi. Kilimo cha haidroponi ni kilimo kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba, mabomba hayo hupitisha maji ambapo hurahisisha ukuaji wa mimea. Mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba ambayo hukua kwa kutumia majia yanayopita kwenye hayo mabomba, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa kilimo wa haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Kilimo cha kukuza mimea kwa kutumia mabomba yanayopitisha maji ndani ya mimea, kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyowekwa kwenye kontena nyeusi zenye maji, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponi, unaohusisha ukuaji wa mimea kwa kutumia maji bila kuhusisha udongo,

Mimea ikiwa kwenye kontena huku mabomba ya maji yakipita ilikuwezesha kufika katika mimea hiyo kwa ajili ya ukuwaji. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponiki, husaidia ukuwaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba. Mfumo huu ni mfumo wa kukuza mimea bila kuhusisha udongo. Maji hupita katika ndani ya mimea katika mfumo wa mabomba kuruhusu uzalishaji wa mimea bila kuhusisha udongo. Kilimo hichi ni kilimo cha haidroponiki.

Mimea iliyopo ndani ya ndoo yenye maji ambayo husaidia kukua kwa mimea hii kwa kutumia maji. Kilimo hichi cha haedroponiki husaidia mimea kukua bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya kontena za maji, Kontena hizi huruhusu maji kupita ndani ya mimea ili kueneza ukuaji wa mimea hiyo. Kilimo hiki ni kilimo cha haidroponi kinachohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mimea iliyopo ndani ya ndoo ikipitisha maji kwenye mabomba ikisaidia ukuaji wa mimea hiyo kwa kutumia maji, mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponi unaosaidia ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa mabomba ambayo hupitisha maji ili kuwezesha mimea hiyo kuweza kukua. Mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambacho huwezesha mimea kukua bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji ilikuwezesha ukuaji wa mimea hiyo, mfumo huo wa kilimo ni mfumo wa haidroponi unaohusisha ukuaji wa mimea bila kuhusisha udongo.

Mimea iliyopo katika mfumo wa bomba unaoingiza maji, mfumo huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi ambapo huhusisha mimea kukua bila kutumia udongo unaorahisisha ukuaji wa mimea hiyo.

Mimea iliyopo ndani ya mabomba yanayopitisha maji. Mimea hiyo mingi inakuwa kwa kutumia maji. Mfumo huu wa kilimo ni mfumo wa haidroponiki unaohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo.

Mchakato wa kilimo cha kisasa hasa upakiaji na upangaji wa nyanya katika mazingira ya viwanda. Nyanya zikipita mchakato wa kupangwa na kuwekwa kwenye masanduku tayari kwa usafirishaji na usambazaji.

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wapo ndani ya jengo wakisimama kwenye sakafu ngumu tofauti na malisho ya wazi. Mfumo wa ufugaji wa ndani unahusiana na kilimo cha viwandani cha maziwa, jambo linaloashiria kilimo cha viwandani.

Eneo la shamba linalo mwagiliwa maji katika shamba hilo linalooteshwa mimea. Kilimo hichi cha umwagiliaji husaidia wakulima katika kipindi cha ulimaji wao.

Ardhi yenye udongo wa rangi nyeusi, mabomba yakipita chini ya ardhi hiyo, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji kikifanyika katika shamba hili. Kilimo cha umwagiliaji husaidia wakulima katika kipindi cha ulimaji.

Eneo kubwa lile ardhi yenye mimea ya kijani eneo hilo, likiwa na mabomba chini nikiashiria kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha umwagiliaji husaidia wakulima katika kipindi cha kulima mazao yao.

Mkulima akiwa katika eneo la shamba lililozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani na miti yenye rangi ya kijani, hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji akiwa anamwagilia kutumia maji.

Mimea iliyopo kwenye ardhi, mimea hiyo yenye rangi ya kijani bomba likiwa linamwagilia maji katika eneo la shamba hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji kinachotumiwa na wakulima kwa ajili ya kurahisisha kazi ya kilimo.

Mfuma wa umwagiliaji wa matone inadhihirisha mmea mchanga uliyopandwa kwenye udongo na karibu yake, kuna bomba nyeusi dogo ambalo ni sehemu ya mfumo wa umwagiliaji wa matone ikitoa maji polepole moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea.

Eneo la shamba lenye matuta mbalimbali yenye mimea yenye rangi ya kijani, mabomba yaliyopita ndani ya matuta hayo ikiashiria kilimo cha umwagiliaji, ambacho kinafanywa na wakulima, kwa ajili ya kurahisisha kilimo.

Eneo la shamba lililolimwa kwa matuta, maji yaliyotapakaa katika ardhi ikiashiria mabomba hayo yakimwagilia katika ardhi hiyo ya shamba ikirahisisha kwa wakulima kipindi cha kilimo.

Eneo kubwa la shamba lililolimwa na matuta na mimea ikiwa imepandwa katika eneo hilo yenye ardhi yenye maji mengi, ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo hilo ambacho husaidia wakulima katika ukulima wao.

Eneo kubwa la shamba lililozunguka na ardhi yenye mimea ya kijani yenye miti mirefu na vichaka mbalimbali, kilimo cha umwagiliaji kikiendelea katika ardhi mabomba yakipita na kutoa maji hii inaashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo la shamba ikiwarahisishia wakulima.

Eneo la shamba eneo hili likiwa tayari kwa ajili ya matumizi ya kilimo mabomba yakiwa yamepita chini, tayari kwa ajili ya kusambaza maji ikiashiria kilimo cha umwagiliaji katika eneo hili, ambacho husaidia wakulima katika shughuli zao za kilimo.

Eneo lililowazi la tambalare lenye mimea ya miti ya kijani, eneo Hili linaashiria uoto wa asilia wenye ardhi ya asili, mawingu yakiwa yanatawala yenye rangi nyeupe na bluu.

Mandhari ya savana wakati wa machweo, inaonyesha jua ikizama nyuma ya mlima, iliyo mbali na kuagiza anga kwa rangi ya machungwa na manjano, chini yake eneo pana la ardhi iliyofunikwa na vichaka na miti iliyotawanyika, inaashiria mazingira ya asili ya pori au wa nyama.

Mazingira ya asili sehemu ya mbele mto lenye maji yenye rangi ya kahawia; kando ya maji kuna ukanda wa ardhi wenye mimea michache, na nyuma yake kuna msitu mnene au eneo kubwa la miti. Juu kabisa kuna sehemu ya ardhi iliyowazi yenye mchanga.

Mandhari ya wazi yenye kilima kirefu, katikati kukiwa na umbo la piramidi. Ardhi iliyozunguka ina tambarare na yenye nyasi kavu na mimea mifupi. Mazingira ya wazi, anga ni la mawingu, hali ya hewa ya kijivu au ya mawingu.

Mandhari ya vilima yenye ukungu au mawingu juu, miteremko mikali na mimea ya kijani kibichi iliyofunikwa na mwanga wa jua, rangi za kahawaia na kijani zinatawala ikiashiria eneo la asili lenye vilima.

Mandhari iliyo na ardhi yenye nyasi za rangi ya kahawia tembo anatembea katika eneo la savanna huku mlima wenye kilele chenye theruji ukiwa nyuma. Eneo la mbele la savanna kavu yenye mimea michache na miti iliyotawanyika ikionesha mazingira ya kawaida ya wanyama pori

Mandhari ya ukame kukiwa na mti mmoja ulio wazi katikati ya eneo la tambarare la udongo wa kahawia, vilima kwa mbali vimefunikwa kwa ukungu mzito unaochanganyika na anga la kijivu, na kujenga hali ya hewa tulivu na upweke.

Eneo kubwa lililo wazi lililo na twiga watano wakionesha asilia wa eneo hilo, linaweza kuwa eneo la wanyama pori. Miti mingi ya vichaka yenye rangi ya kijani ikitawala katika eneo hilo.

Ardhi iliyo tambarare, vichaka vidogovidogo, pia kuna mti mkubwa mrefu, wenye matawi yaliyokauka, jua kwa mbali likizama kwenye anga lililo tulivu, ikionyesha asili ya ardhi.

Mandhari ya ajabu yenye bodne refu na korongo kubwa lililoundwa na miamba, sehemu ya chini ya bonde kuna rangi ya njano ikionyesha uwezekano wa mimea ama ardhi yenye rangi tofauti. Mandhari kwa ujumla ni pana na anga lenye mawingu.

Mandhari ya mlima wenye mimea labda nyasi na vichaka, ukipanda kuelekea kilele chake. Anga linaonekana kuwa na mawingu ikiashiria hali ya hewa ya kificho au yenye mawingu, mbele kuna eneo la wazi lenye nyasi.

Mandhari ya savana, mti mmoja mrefu wa kashia(cashier), sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na nyasi kavu ikiashiria mandhari ya savana, labda wakati wa kiangazi au msimu wa mvua mazito meusi yanaashiria hali ya hewa inayobadilika au uwezekano wa kunyesha mvua.

Ardhi iliyo tambarare yenye ukavu yenye ardhi yenye manyasi yenye rangi ya kahawia; eneo hili linaonekana na ukame linalokosekana miti, anga lenye rangi nyeupe na bluu ikiashiria hali ya hewa iliyosafi.

Eneo kubwa la shamba kwa pembeni shamba la mahindi na nyasi na mimea mingine ya rangi ya kijani yakikua katika eneo hilo, mtu akiwa na mbuzi akiwalisha mimea hiyo tayari kwa ajili ya kujipatia chakula wanyama hao wanaotumika kwa ajili ya mboga ama kwa ajili ya mauzo kwa kujipatia kipato.

banda La mifugo hii ni sehemu maalumu iliyojengwa kwa ajili ya kufugia wanyama wa nyumbani kama vile ng'ombe banda hili limejengwa kwa kutumia mbao, kama nyenzo kuu ya ujenzi lengo kuu la banda ni kutoa malazi salama na ulinzi kwa mifugo dhidi ya hali mbaya ya hewa na wanyama.

Shamba la mbegu lililopandwa ndani ya chafu au muundo wa kivuli, ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mistari minene midogo ikiwa katikati ya udongo. Huku mabomba ya umwagiliaji yakipita kando ya kila mstari, ili kutoa maji moja kwa moja, kwenye mizizi ya mimea.

Eneo la wazi la mbuga za wanyama, ambapo tembo wakipita katika eneo hilo. Kwa pembeni kukiwa na vyanzo vya maji visivyo rasmi. Gari lililopaki linaashiria watalii wakiwa katika eneo hilo.